Daktari amesimama kwenye kitanda ambacho mama ameweza kulazwa na mtoto wake. Anampima mtoto joto ili kuweza kujua kama, yuko sawa au bado ana ugonjwa ambao unamsumbua. Ameweza kuvalia barakoa ili kumwezesha asisambaze maugonjwa, kwenye mtoto.

Daktari anamdunga mama sindano, ili aweze kupona haraka, wote wameweza kuvalia barakao, ndo maa, wasiweze kusambaza magonjwa, kama mmoja wao akonayo, na pia ameweza kushikilia pamba, ili aweze kupanguza damu, ambayo itaweza kutoka.

Madaktari wengi wanafanya upasuaji kwenye mwili wa mtu ambaye amelala kwenye kitanda, wanaonekana wakiwa kwa utaratibu na wameweza kuvaa vitu ambavyo vinahitajika kwenye room hiyo.

Kitanda ambacho huwa kinatumika hospitalini, ili wagonjwa waweze kukilalia pale ambapo wameweza kulazwa wodini wakiwa wagonjwa. Mtu huwa anaweza kujishikilia na kuketi pale ambapo anahitaji kuketi, na amechoka kulala.

Picha ya kuwaelimisha watu dhidi ya magonjwa ya malaria. Watu wanafaa kupata dawa au chanjo dhidi ya huu ugonjwa. Ukilala usiku lala ndani ya net na pia unaposafiri unafaa kuweka vitu ambavyo unajua vinaweza kusaidia kukingana na huu ugonjwa.

Mama amebeba mtoto mgongoni. Anahudumiwa na daktari ili kuweza kusaidiwa na kuambiwa shida ambayo inayomsumbua itaweza kutatizwa namna gani. Wanachukua rekodi yake na pia nambari yake ili waweze kumpata pale ambapo watamhitaji.

Kwenye hospitalini, watu hupanga laini ambapo wanamngoja kumwona daktari. Ni vizuri kuvaa barakoa ili kuepuka kuambukizana ama kuambukizwa magonjwa ambayo hukuwa yanasambaa kwa hewa.

Mhudumu wa afya anamdunga mtoto sindano. Wote wanaonekana wamevaa barakoa, ili kuzuia maambukizi ambayo huwa yanasambaa kwa hewa. Wametulia sana na daktari yuko makini asimuumize mtoto.

Mhudumu wa afya ameweza kuambia mgonjwa atoe shati ili aweze kupata pahala pazuri pa kumdunga sindano . Anapatayarisha kwa kupaka spirit ili mgonjwa aweze kudungika vizuri.

Mgonjwa ameweza kuwekwa kwenye mashine mingi, anaonekana yumo hali mahututi. Daktari ameweza kuvalia mavazi ambayo yameweza kumfunika asiweze kumpata magonjwa. Anamwangalia mgonjwa kwa utaratibu sana.

Kijana huyu anaumwa na macho, daktari anaweza kumwangalia kwa kupitia machine hii kubwa, ambayo huwa inapatikana hospitalini. Huwa kinaweza kuonyesha shida ambayo inasumbua mtu machoni.

Daktari wawili wameketi, wanangoja wagonjwa waje na risiti ambazo wameandikiwa na daktari mkuu dawa, ili waweze kuwapa dawa ambazo zimo hospitalini.

Wagonjwa huja hospitalini pale ambapo wanapata maumivu ya mwili. Daktari anaonekana akiweka sindano dawa, anaiangalia kwa makini ili asiwezi kupitisha kipimo. Naye mgonjwa ametulia akiwa amevaa barakoa na kuinua shati ili aweze kudungwa sindano.

Mama mkubwa anaonekana akiosha mikono yake kwa kupitia sabuni na maji. Tank imeweza kuwekwa hapo ili iweze kuwa na maji mengi na kuweza kuwawezesha watu waweze kupata maji ya kuosha mikono.

Mama ametoka na mtoto wake kwenye hii kliniki ndogo, amefunika mwavuli ili ziweze kuchomwa na jua. Wahudumu wa afya huwa wanasaidia wamama ambao wana watoto na pia wale ambao hawana kwa ummoja na pia hawalipishi peza mingi sana, na saa zingine huwa ni ya bure kabisa.

Gari ambalo huwa linazunguka kwenye vijiji mbalimbali, ili kuweza kupatia watu huduma za afya. Madaktari na nasi huwa wanatembea nalo, ndio mahali wataweza kusimama waweze kutibu watu.

Gari au lori ambalo huwa linazunguka likitibu wateja ambao wana cancer ya breast, cervical na prostrate cancer Huwa wanawapatia watu huduma na pia kuweza kuwaelimisha na kuwapatia maoni vile wanaweza endelea kujitunza.

Gari ambalo hua linazunguka kwa mavijiji yakipatia watu msaada au pia kuwapatia huduma za kiafya hua wamebeba madaktari ambao hua anawapatia watu huduma mbalimbali na kuwapima magonjwa madogo madogo.

Madaktari wa afya huwa wanatembea kwenye miji mbalimbali ili kuweza kupatia watu masomo kuhusu hali yao ya mwili na pia vile wanaweza jikinga dhidi ya magonjwa. Pia wanaweza kuwapatia madawa wale wanaitaji na pia kuwapima hali yao ili waweze kujijua.

Gari ambalo huwa linazunguka kwenye miji kadhaa, huwa, likona madaktari, na pia wakurugenzi, huwa wanakuja kufungua, mahali ambapo limesimama na kupa watu, huduma mbalimbali, ambao wana magonjwa.

Gari kubwa ambalo huwa linazunguka kwenye vijiji likiweza kutibu wagonjwa. Ndani huwa wanakuwa na matibabu kadhaa pale ambapo litaweza kusimama . Kuna wauguzi wa afya ambao pia huwa wanasaidia watu ambao watapatikana na magonjwa mbalimbali.

Wagonjwa wanapopata taabu, huwa wanakuja kuongea na wahudumu wa afya. Hospitalini kuna vitu vile vinapatianwa kwa bure kama vile sure, na pia madawa zingine ambazo si za bei ghali wagonjwa huwa wanapatiwa hapa bure kabisa.

Lori kubwa ambalo huwa linaendeshwa na kupelekwa maeneo mbalimbali ambako hospitali ziko mbali ili kuwasaidia watu ambao wameshindwa kufika hospitalini. Huwa wanabeba wahudumu wa afya ili kuwasaidia watu wa eneo mbalimbali.

Gari linalozunguka miji mbalimbali na wahudumu wa afya ili kuweza kupa wagonjwa wale hawawezi kufika hospitalini huduma mbalimbali.

Mama ameweza kuwapa wasichana wake wawili suruali na sodo ili wakati watakapo balehe wasianze kusumbuka kuzitafuta. Waweza kuzipata kwa urahisi na wakue na furaha.

Muuguzi wa afya. Huwa wanatembea kwenye miji ndogondogo na kuweza kuwapa watoto wadogo chanjo ambayo wanahitaji, yenye inafaa kwa muda huo. Ili waweze kupata kuepukana na magonjwa madogo madogo.

Gari ambalo huwa linazunguka kwa vijiji ili kuweza kusaidia au kupatia watu wa hilo eneo huduma kwa haraka. Huwa wanapima watu na kuweza kuwajulisha hali yao ya mwili. Wameweza kuweka baluni kwenye mlango kuonyesha kuwa wamekaribisha watu wote ndani.

Madaktari ambao hua wamefuzu kuzunguka kwenye vijiji wakipatia watu madawa na kupima watu ugonjwa wa kisukari wanafurahi sana kuona wametembelewa na mgeni asiye wa kawaida.

Wahudumu wa afya wameweza kuweka kikao ili kuwazungumzia na kuwaeleza watu umuhimu wa kuwa wakienda hospitalini kuangaliwa hali yao ya afya na vile wanapopaswa kutumia dawa wakipatiwa hospitalini.

Wafanyikazi wa hospitalini huwa wanazunguka kwenye vijiji ili kuweza kupima wamama na wababa pia hali yao ya kiafya, mama anaweza kupimwa hali ya kisukari na mashine ili kuweza kujua afya yake inaendelea namna gani.

Gari lililo na vifaa vya kutibu magonjwa mbalimbali, huzunguka na madaktari waliohitimu, kuusafiri kwenye miji mbalimbali na kuweza kutibu wagonjwa wale walioshindwa kufika hospitalini kama vile hupima viharusi kwa wagonjwa na kuweza na kuweza kujua wagonjwa wanaendelea namna gani katika eneo fulani.

Gari ambalo huwa linazunguka kwa vijiji ili kuweza kupatia watu huduma za hospitalini wale ambao wameshindwa kufika na kuweza kupima watu na kujua hali zao za kiafya.

Wanafuzi au wanafuzi ambao huwa wanasomea udaktari, wako masomoni wanang'ang'ana kufuzwa jinsi ya kung'oa meno au kutegeneza meno ambayo inaeza inamsumbua mtu kwenye mdomo.

Meno inaonekana kuwa yameharibika na pia ni kwa sababu ya uchafu au mtu amekosa kusugua meno yake vizuri. Ndio maana yameweza kufanyika shimo ambalo linaweza fanya mtu kuhisi uchungu.

Madaktari wawili wanamfanyia mtoto oparesheni au upasuaji wa meno kwa sababu meno yamekuwa yakimsumbua sana, na pia wanataka kumsaidia ili kuweza kuondoa maumivu ambayo ameweza kuwa akiyapitia kwa masiku kadhaa.

Msichana mrembo anaonekana amefurahi. Meno yake yanaonekana ni meupe sana. Hana shida ya meno na hakuna meno hata moja imeweza kuharibika. Ana furaha sana kwa sababu ameweza kuweka meno yake masafi.

Mtu huyu anatumia kijiti ili kusugilia meno yake. Ameweza kukosa mswaki bali anatumia hii kijiti, kusugua na kutoa uchafu ambao umeweza kubaki kwenye meno, ili asiweze kupatwa na maradhi ambayo, huwa yanafanya meno yanaharibika.

Vifaa ambavyo wa daktari wa meno, huwa anavitumia wakati ambapo anamfanyia upasuaji mtu, meno ambayo imeoza, au meno ambayo inahitajika, kutolewa, isimdhuru kiafya, na pia iweze kumwondolea maumivu.

Msichana mrembo anaonekana amefurahia. Ana meno mazuri sana ambayo ni nyeupe na pia hayana shida yoyote. Hana shida kwa sababu amekuwa akiyaosha vizuri kwa kutumia miswaki yake.

Msichana anaonekana ameenda kuona daktari wa meno ili aweze kuangaliwa meno yake kama yana uchafu au kama kuna ambayo yanaweza kumletea shida miaka zijazo. Daktari ameweza kuvalia glavzi ili kumuwezesha kuangalia vizuri.

Msichana anaonesha meno yake yalivyo vizuri yako meupe na hayana shida yeyote. Hana shida yeyote ya meno ambayo inawezamfanya kuwa na ugonjwa ambayo inaweza sababisha meno yake kumwuuma.

Mwanamke anaonekana anaweka dawa ya meno kwenye mswaki ili aweze kuosha meno yake na yawe masafi asiweze kupata magonjwa ya meno ambayo huwa yanafanya mtu anakuwa na mwili ambao ni mchungu sana.

Daktari wa meno huwa anaangalia watu ambao wamekuja hospitalini wakiwa na shida za meno. Kuna msichana ambaye ameweza kufungua meno yake ili daktari aweze kuyaangalia na kuyatibu ili aweze kupata afya nzuri.

Vifaa ambavyo huwa vinatumika kwa kusafisha meno na kwa kutoa uchafu kama mswaki unatumia kwa kubrushia au kupiga meno yatoke uchafu. Kuna vifaa ambavyo huwa vinatoa nyama ama kitu ambazo zimeweza kukwama katikati ya meno.

Vifaa ambavyo huwa vinatumika wakati wa kumng'oa mtu meno. Daktari huwa anatumia sindano ili kumdunga mtu kwenye mdomo aweze kupata ganzi ndo aweze pia kutumia hivi vitu kumng'oa meno.

Daktari anamwangalia mgonjwa meno. Anahakikisha hamna meno ambayo yameoza, ili anapoenda nyumbani, asiwe na shida au kuanza kuumwa ,wakati ambapo hataweza kupata matibabu ama dawa za kutumia.

Msichana ameweza kufurahi na kuonyesha meno yake meupe. Ameweza kupaka lipstiki kwenye mdomo wake. Ana rangi mzuri ya mwili na pia anaonekano mzuri wa kuvutia watu.

Ni vizuri mara kwa mara, mtu kuenda hospitalini na kuangaliwa kama kuna meno ambayo yameoza na pia kuangalia kama kuna meno ambayo yanaeza mletea shida baadaye ,anapoendelea na mambo yake.

Daktari ameweza kumwonyesha mgonjwa jinsi meno yake yameweza kujipanga kwenye mdomo. Wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu yaonekana kuwa hamna shida ambayo huyu msichana yuko nayo.

Daktari hutumia hiki kifaa ili kutoa ama kuangalia meno ambayo yameoza kwenye mdomo. Anapokitumia daktari hukuwa makini sana ili asiweze kujeruhi anayemwangalia meno.

Daktari amevalia mavazi yake rasmi ya kufanya kazi. Ameshikilia vitu viwili ambavyo huwa wanatumia wakati wanapomwagalia mgonjwa meno. Huwa wanahitaji kuvalia glavsi ili wasiweze kupata uchafu au kumwagikiwa na damu.

Vifaa vinavyotumika hospitalini na daktari wa meno, anapaswa kuhakikisha viko safi na pia ziko mahali zinafaa. Mswaki hutumika kwa kusgulia ambapo meno ziko chafu.

Daktari wa meno ameweza kumwambia huyu mwanaume aweze kucheka ili aweze kuona meno vizuri, ambayo yanaweza kuwa yako na shida. Anaiangalia kwa ustaarabu, ameweza kushikilia vifaa ambavyo vitaweza kumsaidia kujua ni meno gani inamsumbua.

Mtu ameshikilia mswaki wake. Anaweka dawa ili aweze kutumia kusugulia meno yake. Hospitalini, daktari wanazingatia usafi wa meno ili mtu aweze kuwa na harufu mzuri anapoongea na watu.

Mtu mmoja amesimama mbele ya lori ambayo huwa ni ya kuzima moto. Huwari magari yamebeba maji mingi ambayo yanatumika pale ambapo moto umekua mkubwa. Mtu huyu anaonekana ameweza kuvalia mavazi ya kupambana na moto ukitokea mahali.

Madaktari wameweza kupeleka mgonjwa, ambaye ni mahututi kwa kupitia ndege, ameweza kuletwa na gari la ambulance , ili aweze kusafirishwa kwa haraka kufika hospitalini, apate matibabu ya dharura.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mafuriko. Watu wanaonekana kwa umbali wakiwa wamesimama wanamwanglia mama mmoja ambaye pia amesimama katikati ya barabara. Maji imeweza kumfika kwenye magoti na haogopi.

Watu wa msalaba mwekundu, wameweza kufika mahali ambapo wameweza kuitwa, na kuelezewa kwamba kuna mtu ambaye ameweza kuugua na anahitaji kufikishwa hospitalini haraka ili aweze kupata matibabu.

Gari za kuzima moto zimesimama zikiwa zinafwatana ili zieze kuwekwa maji. watu wamesimama kando wanaangalia jinsi huwa zinafanya kazi, zimesimama zikiwa tatu na zote zimewasha taa.

Mafuriko yameweza kutokea kwenye barabara hii. Polisi ambaye anang'ang'ana kuonyesha magari yaweze kupita anasimama na amevalia mavazi ambayo yanamsaidia kumkinga dhidi ya mvua ambayo inaweza nyesha tena. Kando watu wameweza kusimama wanaangalia na kushangaa vile maji yameweza kusambaa kwenye barabara hii.

Mafuriko yameweza kutokea kwenye eneo hili. Mvua imenyesha mingi na kufanya maji yakaingia kwenye manyumba za watu. Watu wanawasaidia kuwatoa na vitu vyao kwenye hizo jumba na kuwapeleka mahali ni salama.

Eneo hili limeweza kukumbwa na mafuriko. Watu wanangangana kupita kwa mstari mmoja ili waweze kukuwa mahali ni salama. Wengine wamesimama juu ya mabati na wengine wanangangana kuvukishwa na boat ambayo ni ndogo ili waweze kupata kufika mahali ni pazuri kwa usalama wao.

Watu wa msalaba mwekundu huwa wanaweza kupongeza watu ambao wameweza kufanya kazi mzuri kwa kuwapatia cheo au kuwapatia certificate ambayo huwa inawatia watu morale waendelee kufanya kazi vizuri sana.

Maji yameenea katika eneo hili. Watu wamesimama kando wakiangalia jinsi watu au wamama wanaweza kuvukishwa na vijana ambao wako sawa na wana nguvu. Magari hayawezi kupita kwenye eneo hili kwa sababu maji yameweza kujaa hadi kwa magoti.

Wakati janga la ukame linaweza kuingia mahali fulani, watu wa msaada mwekundu huwa wanakuja kuwasaidia watu kwa kuwaletea chakula, maji na vitu ambavyo wanavyohitaji kutumia kwenye maisha yao ili wasisumbuke.

Mafuriko yameweza kukumba huu mtaa. Wanaume wanang'ang'ana kutafuta njia ili kuweza kuyafanya hayo maji yawezekuenda kwenye mto bila kudhuru watu. Wameweza kusimama katikati ya maji wakiangalia vile watu wanachukua picha zao na kuonyesha nchi mzima.

Mafuriko yameweza kutokea kwenye hili eneo . Watu wanang'ang'ana kupita kwenye maji ambayo yameweza kujaa mpaka kwa magoti yao . Wengine wana watoto wanaong'ang'ana kuwapitisha wakiwa wamewaweka juu ya mabega yao.

Mhudumu wa afya amesimama kando ya gari ambalo huwa linabeba wagonjwa na kuwasafirisha hospitalini. Huwa lina vifaa maalum ambazo zinaweza tibu mgonjwa pale ambapo yuko ndani ya hili gari.

Eneo hili kumeweza kutokea janga. Moto imeweza kuchoma nyumba zote na zikaweza kuanguka. Watu wamejitokelezea ili kuweza kusaidia ambao wameathirika na huu moto.

Mafuriko yameweza kutokea eneo hili. Watu wanahofia maisha yao, wamesimama na mshangao, wengine wanang'ang'ana kumvukisha mama aweze kupita, ili aweze kupata mahali ni salama na asiweze kubebwa na maji hayo.

Msalaba mwekundu umeweza kufika kwa mji ambao umeweza kukubwa na mafuriko. Wanawasaidia watu na watoto wao pamoja na vyombo, ili kuwavukisha kutoka pahala kuna maji na kuwaweka mahali hamna mafuriko kama haya.

Gari la kusafirisha wagonjwa kutoka manyumbani hadi hospitalini. Limeweza kuingia ndani ya maji machafu. Ndani utapata kuna mhudumu wa afya, dereva pia ambao wanaohitaji kusaidiwa ili kutoka pahala ambapo wameweza kuingia.

Madaktari ambao huwa wanafanya upasuaji wa mwili wanalazimika kwanza kuosha mikono yao kwa sabuni au sabuni ambayo inatoa uchafu kwenye mikono ili waweze kupata kwenda kufanyia watu upasuaji na kukosa kufanya wapate maradhi mengine.

Mkulima ana shamba kubwa ambalo ameweza kupanda tomato au nyanya. Zinaonekana zimeweza kukua vizuri na zina afya mzuri. Hapa ataweza kuchuna na kupeleka soko na kupata pesa mzuri.

Mama amemshikilia mtoto wake aweze kufikia mrefeji, ndo aweze kunawa mikono. Kando kuna watu ambao wamesimama wamevalia barakoa, wakimwelezea mtoto jinsi ataweza kunawa mikono yake vizuri, ili asiweze kupata maradhi, mabaya.

Msitu mkubwa, ambao umeweza kukatwa miti, na kufanywa kuwa njia, barabara yenyewe inaonekana ina vumbi mingi, na pia miti imeweza, kuonekana ni mingi, ambayo inafanana kwa umoja.

Gari ndogo lenye rangi nyekundu limeweza kuangukiwa na mti ambao umeanguka kwa sababu ya mvua mingi ambayo imeweza kunyesha na kuathiri maeneo haya. Kuna manyumba kando na pia watu hupita kando ya barabara ndogo.

Gari la mafuta limeweza kupata accident au ajali kwenye barabara hili. Watu wamekaa kando wakiangalia na wengine wakipiga picha. Pia kando kuna gari ambayo limeweza kuanguka na linaonekana limewaka moto.

Barakoa ambayo mtu anavalia kwenye mapua, ili asiweze kupata virusi au kusambaza kwa watu wengine. Pia kuna sabuni ambayo mtu huwa anatumia kunawia au kuoshea mikono yake pale ambapo ni michafu.

Msitu huu ni mkubwa sana, miti yameweza kukuwa, na kuwa refu sana. Kando kuna mnyama, ambaye ni swara, anaonekana kuwa amelemewa, na ameanguka, anaweza kuwa amekufa kwa sababu ya njaa, au pia amekosa maji ya kunywa.

Lori hili limeweza kuzimama kwenye eneo hili. Watu wameweza kupewakazi ya kuweza kukusanya uchafu na kuyaweka kwenye gunia ili yaweze kuwekwa kwenye hili gari na kusafirishwa pahali ambapo panastahili kutupwa uchafu.

Barakoa, hutumika ambapo ugonjwa umeweza kutokea ama mahali ambapo mtu ni mgonjwa na anaweza kusambaza huo ugonjwa kwa hewa. Kuna sabuni ya kuosha mikono, iwapo mtu ataweza kupata uchafu.

Watu wanang'ang'ana kuchimba mtaro pale ambapo maji huwa yanapitia ili yasikwame mahali pamoja na kufanya kuwa na mafuriko. Wanatumia majembe na zingine za kuweza kuokota mchanga na kutupa kando.

Mtoto amechuchumaa. Anakunywa maji masafi yanayotoka kwenye mfereji. Yuko kiu sana ndo maana anakunywa maji haya ili aweze kutosheleza kiu yake na kuweza kuwa sawa.

Mfereji ambao watu hutumia kwa kuteka maji ya kunywa au ya kutumia kwa nyumba ndoo imeweza kutengwa hapo ili maji ambayo yanadodoka yaweze kumiminika katika hiyo ndoo.

Mkulima yuko shambani. Anaweza kuchuna mboga ambazo zimeweza kukomaa na kufika wakati wake wa kuliwa au kuuzwa. Ameziwekwa kwenye wheelbarrow ili aweze kupata urahisi wa kuzibeba kutoka kwa shamba kuelekea pahala ambazo zinastahili.

Wagonjwa ambapo wameweza kumwona daktari huwa wanatumwa vipimo kama vile damu, au mkojo halafu wanamletea daktari huyu ili aweze kuvipima na kujua shida ambayo inasumbua mtu kwenye mwili wake.

Gari ambalo limeweza kusimama kando ni Nissan, alafu pia huwa linabeba wagonjwa ambao ni mahututi kutoka maeneo moja kuwapeleka hospitalini. Ambulance ni gari ambayo huwa inaitwa wakati kuna jambo la dharura au mtu ameweza kupatwa na ugonjwa wa ghafla.

Vitanda vya hospitalini. Daktari anangangana kuangalia kama kiko sawa. Kando kuna mahali ambapo dawa huwa zinawekwa na sindano na pia mtu anaweza angaliwa vile roho yake inapiga kwa sababu pia kuna machine ambayo huwa inaangalia roho.

Gari kubwa ambalo huwa linabeba wahudumu wa afya ndani, huwa linazunguka kwa maeneo mbalimbali, na kusaidia watu, kwa magonjwa zile ambazo wameathirika nazo. Pia, huwa wanakuwa na chanjo za watoto.

Kwenye hichi chumba, kuna wahudumu wa afya ambao huwa wanarekodi records za mgonjwa ambaye ameweza kukuja na pia dawa huwa zinawekwa hapa ili kuweza kuwapatia wale ambao wataweza kuhitaji.

Ofisi ambayo wamama huleta watoto wao wakati wa kliniki ili waweze kupewa chanjo. Mbele kuna beseni inayoonekana ambapo watoto wadogo huwekwa ili kupimwa kilo ambazo wako nazo.

Kifaa ambacho huwa wahudumu wa afya wanatumia kufanyia watu eksirei ya kuona venye mtu anaendelea kifua. Huwa kinapatikana hospitalini na pia huwa kinaweza kupiga picha sehemu zote za mwili.

Kifaa ambacho huwa kinatumika hospitalini na madaktari ambao wamesomea mambo ya macho. Hapa mgonjwa huwa anakuja na kuweza kuangaliwa, shida ambayo inamsumbua, na daktari anawezakupata tiba ambayo itaweza kumsaidia.

Kifaa ambacho huwa kinatumika hosptalini na madaktari au daktari ambaye ni wa kutibu macho. Mtu huja na kuwekwa kwa hii machine ili kuweza kuangaliwa shida ambayo inamsumbua kwenye macho yake.

Kitanda kidogo, ambacho watoto ambao wametoka kuzaliwa, huwa wanalazwa hapo, ili daktari aweze kuwaangalia kama kuna shida yoyote ambayo wameweza kuzaliwa nayo. Hiki ni kitanda maalum, ambacho huwa kinapatikana hospitalini, na kwenye vili, clinic ndogo ndogo.

Friji ambapo madawa huwa zinawekwa ili zisiweze kuharibika kwa haraka. Hapa huwa zinawekwa kwa ustaarabu na pia vizuri sana ili sisiweze kupata kuingiana na dawa zingine na zisiharibike kwa urahisi

Kifaa ambacho huwa kinatumia mtandao ni tarakilishi. Mtu huwa anaketi hapa na kuweza kufanya mambo mengi, kufanya mikutano, kusoma, na pia kuzungumza na marafiki kwa kutumia huu muundo wa teknolojia.

Mama na mtoto wake wanaonekana wamelala kwenye kitanda cha hospitalini kuonyesha kuwa mmoja wao ni mgonjwa na anahitaji matibabu ndo maana ameweza kulazwa ili daktari aweze kumwangalia na kuelewa kile ambacho kinamsumbua. Kando kuna mashine ambayo inaonyesha vile roho ya mtu inapiga.

Kifaa cha kupimia magonjwa ya pressure au kisukari. Huwa mtu anafungwa hii kitu kwenye mkono alafu mashini inaweza kusoma pale ambapo sukari ya mtu imefika.

Magodoro ambayo huwa wagonjwa wanalalia hospitalini, yameweza kupangwa vizuri sana na yanaonekana ni mingi yamefunikwa kwa karatasi ili yasiweza kupata uchafu mingi.

Kifaa ambacho madaktari huwa wanakitumia kwa kupimia mtu kama ako na diabetes au sukari kwenye mwili. Huwa kinatumika wakati ambapo wanataka kujua hali ya mtu ya afya.

Hivi ni vifaa vinavyotumika hospitalini kuweza kuwasafirisha wagonjwa kutoka eneo moja kuwapeleka eneo lingine kama vile kuwapeleka kutoka kwa maabara kuwapeleka hadi vitanda vyao. Hizi hutumika na wagonjwa ambao wameshindwa kutembea na hawajiwezi kabisa.

Daktari hutumia hii machine , kumpima mgonjwa, ili kujua hali yake ya kisukari, kama iko juu ama iko chini, ndio waweze kuidhibiti mahali ambapo inapostahili kukua.

Gari ambalo hua linapatikana hospitalini. Dereva hua anapigiwa simu na watu halafu anaenda anachukua mgonjwa mahali ambapo yupo na kuweza kumlleta ili aweze kupata matibabu ya dharura.

Kifaa ambacho daktari huzunguka nacho hospitalini akitibu wagonjwa huwa kimewekwa dawa sindano na vitu vingi vingi vinavyotumika kutibu wagonjwa. Kando kuna pahala pa kutupa uchafu daktari anapomaliza kuzitumia.

Hospitalini huo wametenga pahala pa kutupa uchafu tofauti kama vile sindano, dawa, pamba na soda pia zenye zimeshatumika. Ni vizuri kutofautisha pahala pa kutupa karatasi ambazo zinaweza chomeka na karatasi za plastiki.

Pahala ambapo mgonjwa anapoingia na kubadilisha nguo zake na kuvalia mavazi ya hospitalini. Kando kuna chuma ambayo madkatari hutumia kwa kuweka mtu maji ama damu.

Mashini kubwa ambayo hupatikana hospitali. Watoto wadogo ambao huzaliwa kabla ya miezi yao huwekwa hapa ili kupata joto na wazazi wao waweze kupata nguvu ya kuwashika kabla wakue wakubwa.

Vifaa vinavyotumika hospitalini, wakati wa kumfanyia mtu upasuaji. Daktari hutumia sinia na makasi, zilizo safi na mpya.

Daktari anang'ang'ana kumwangalia mgonjwa wake ambaye ameweza kulala juu ya kitanda cha wagonjwa ili aweze kumdunga sindano vizuri bila matatizo yoyote.

Daktari ameweza kuketi kwenye kiti chake na kutia makini kwa lile ambalo analolifanya. Anaweza kuandika ripoti ya vile ambavyo siku imeweza kuwa na wale wagonjwa ambao ameweza kutibu kwa hiyo siku.

Shule kuu ya Mount Kenya University wameweza kutoa majadiliano kuhusu vile ambavyo watu wameweza kuathirika kiakili na mambo mengi kama vile stress na depression . Wataweza kuzungumzia haya na kuweza kuwapatia watu jinsi ambavyo wataweza kujikinga na mawazo ya akili.

Mwanamke anaonekana kuwa na mawazo mengi, anafikiria sana hadi kichwa kinamuuma. Masaa yanaenda mbio, ana maswali mingi pia anafikiria vile ataweza kupata pesa ili kuwezesha kuendelea kuwa na familia yake.

Mwanaume ana mafikirio mengi hadi anajipata kichwa kinaanza kumuuma. Anajaribu kuwasiliana kwa simu ya rununu lakini hapati usaidizi unaofaa.

Dawa ambayo watu hupatiwa hospitalini. Ni ya kutoa maumivu kwenye mwili, na huwa inafanya kazi kwa haraka sana. Hapa mtu akiwa na maumivu kama ya kichwa, miguu au mkono, huwa anaagizwa ili aweze kununua na kutumia vile ambavyo ameweza kuandikiwa na daktari.

Dawa ambayo mtu huwa anakunywa pale ambapo anaumwa na meno. Hii dawa huwa inatuliza maumivu ambayo mtu anapata pale ambapo meno imeoza na inahitaji kung'olewa.

Watu hudungwa dawa ya kifua kikuu ili kuzuia uambukizaji wa ugonjwa huu. Ni vizuri kutibiwa na kumaliza doz ambayo daktari amekuandikia ambapo kuwa umepatikana una ugonjwa huu.

Mgonjwa anapoenda hospitalini, huwa daktari anampatia dawa ya Paracetamol ili kumwezesha kupona kwa haraka. Huwa inasaidia kwa kuondoa maumivu kwenye mwili na kumpa mtu usingizi ili aweze kupumzika na kupona haraka.

Dawa ya Paracetemol hutumiwa na watu ambapo wana maumivu ya mwili kama vile kichwa, mgongo au miguu. Husaidia kwa kutuliza maumivu na kumpa mtu nguvu ili aendelee na shughuli zake za kawaida.

Dawa ambazo mtu huwa anapatiwa hospitalini na daktari ili kuweza kuongeza madini kwenye mwili wake. Huwa zinakuwa zimewekwa kwenye paketi hili ili kumwezesha mgonjwa kujua ambapo zinaisha.

Kenya imeruhusu dawa ya Bluvax ili kuweza kuwadunga kondoo waweze kupata afya njema na wasiambukize watu ugonjwa wanapochinjwa na kulwa kama nyama.

Dawa ya maumivu ya kichwa na mwili ,unapotumia hakikisha hauzidishi dozi ambayo inayostahili. Maumivu yakizidi unafaa kuenda kumuona daktari .

Dawa ambayo mtu hukunywa ili kuondoa maumivu ya mwili. Mtu anapaswa kunywa kiwango kile ambacho ameweza kuandikiwa na daktari ama kile kitaweza kumsaidia kupona kwa haraka.

Mgonjwa ameweza kulazwa hospitalini. Hapa daktari wameweza kumweka pumzi kwa kutumia oksijeni. Anaonekana yuko hali mahututi. Ameweza kutembelewa na rafiki yake ambaye ameweza kusimama kando.

Daktari anamshika mtoto mkono kwa sababu anataka kumpatia chanjo au dawa ili aweze kupata nafuu na magonjwa ambayo yanamsumbua yaweze kuisha. Mama amemshikilia mtoto anamwangalia daktari anavyofanya.

Wahudumu wa afya wanampatia mtoto chanjo ili aweze kukua na afya mzuri na asiweze kupatwa na maradhi. Mamake ameweza kupatiwa kofia ambayo inaonyesha mtoto wake ameweza kupewa chanjo.

Hospitalini mgonjwa anapoenda kutibiwa anafaa kuvaa barakoa akiwa na daktari ili wasiweze kusambaza magonjwa ambayo huwa yanaenea kwenye hewa .Pia anaweza kumpima mkono ili kuweza kujua pressure yake imefika wapi.

Mtoto anapewa chanjo na mama yake ili aweze kua na afya njema, mmama mwingine anamshikilia kichwa ili aweze kupanua mdomo na dawa iweze kuingia kwenye koo yake.

Chanjo ni dawa ambayo watoto wadogo huwa wanapatiwa ili waweze kukingwa dhidhi ya mardhi mabaya, huyu mtoto ametulia daktari akiwa anampatia vitembe viwili vya dawa.

Mamaamemshkilia mtoto wake ili daktari aweze kumpa chanjo inayostahili. Mtoto ni mdogo sana ndio manake ameweza kushikiliwa na mamake asianguke akiwa anapatiwa hio dawa.

Mama anamwangalia mtoto jinsi anavyolia, daktari akiwa amemfungua mdomo ili kuweza kumpatia dawa ya kumkinga na kumpa nguvu kwenye mwili wake asiwe na madhara au asipate shida kwenye mwili.

Mtu anapokuwa mgonjwa huelekea hospitalini na kudungwa sindano ya covid au sindano zinginezo ili aweze kupata kinga mzuri ya mwili asidhorofike kiafya.

Watoto wadogo hupatiwa chanjo ya kuweza kuwakinga dhidi ya maradhi mbalimbali wasieze kuambukizwa. Maradhi kama vile ya chicken pox na m-pox .

Watoto wameweza kuvalia barakoa ili wasiweze kusambaza magonjwa au pia kupata magonjwa wanaonekana wanangangana kunawa mikono yao ili iwe ni safi na wanatumia pia sabuni ndo mikono iweze kunawa vizuri.

Mama amemshikilia mtoto wake. Daktari anamdunga sindano ili kuweza kumsaidia mtoto awe na afya njema na asiweze kupata maradhi ambayo yanaweza fanya mwili wake kudhoofika na kuwa vibaya.

Mwalimu anafunza watoto wadogo kuandika na kuelewa kile ambacho wanafunzwa. Anaweza kuwaangalia ili waweze kuandika kile kinafaa kwa karatasi na pia waweze kuchora michoro mizuri kwa usawa.

Wahudumu wa afya, wameweza kufungua hospitali, na wamama ambao wana watoto, wameweza kuwaleta watoto wao ili waweze kupata chanjo, ya mwezi, pia wameweza kuvalia barakoa ili wasisambaze maradhi, ambayo huwa yanaenea kwa hewa.

Watu wanaonekana wanang'ang'ana kuzoa takataka mahali ambapo zimeweza kumwagwa. Wamevalia barakoa na wakavalia vitu kwa mikono ambazo huwa zinawasaidia wasiweze kushika uchafu pale ambapo wanaokota hizo takataka.

Mtoto ana kidonda kikubwa ambacho kimeweza kuletwa na upele kwenye mwili wake. Umefanya usaha kwa ndani na unaonekana ukiwa unamuuma kwa sana. Mkono huu, pia umefura na una mapele kwa kando mingi mingi.

Mtoto mchanga anaonekana kuwa mkono wake unamsumbua. Ameweza kudungwa sindano na ikaweza kufanya akakuwa na upele ambao unaweza kuwa ni unafanya mkono wake una uchungu mingi, kumaanisha anafaa kupelekwa hospitalini na kutibiwa.

Madaktari ambao huwa wanazunguka kwenye vijiji wakiwapa watoto chanjo ambayo wanayohitaji kwenye mwili. Wanaonekana wakimpatia kijana huyu ambaye ameweza kufungua mdomo wake na kuekewa dawa.

Mtoto amelazwa katika kitanda kidogo cha watoto. Mamake anamuangalia kama ameweza kukaa kwa njia inayostahili ili asiweze kujifunika na kuweza kushindwa kupumua.

Dawa ya watoto wadogo. Huwa wanapatiwa ili kuweza kuwakinga dhidi ya maradhi ambayo yanaweza wafanya kuwa wagonjwa na kupata hali ama afya isiyo bora.

Mtoto mdogo mchanga ameweza kuletwa hospitalini ili aweze kupatiwa dawa au chanjo ya kumkinga dhidi ya maradhi mabaya ambayo yanaweza kumdhuru ki afya.

Daktari anaandaa sindano ili kuweza kumdunga mgonjwa. Anaziangalia kwa utaratibu ili kuhakikisha dawa imeweza kufika pale inavyostahili kufika, ndo aweze kumdunga mgonjwa na aweze kupata nafuu.

Mtu akiwa mgonjwa, huwa anaelekea hospitalini na kudungwa sindano ,ambayo huuwekwa dawa kwa kiwango inayostahili. Daktari anapaswa kuwa makini, ili asiweke dawa zaidi ambayo haistahili, kwenye binadamu.

Mtoto anapewa dawa ili kuweza kumkinga dhidi ya magonjwa yanayoweza kudhoofisha afya yake. Mama amemshikilia na daktari anampatia dawa. Ni vizuri kuwapeleka watoto kila month .

Mtoto mdogo, ameshikwa na mamake akiwa analia. Nesi anamdunga sindano ili aweze kupata kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali, na asiweze kupata magonjwa yanayoweza kuingia kwenye mwili wake na kudhuru afya yake.

Mama amejifungua mtoto ambaye amewekwa kwenye vitanda za watoto. Daktari anampatia dawa ili aweze kukua vizuri. Mama amesimama kando anamwangalia vile daktari anavyofanya.

Mtoto mdogo ameweza kudungwa sindano kwa mkono. Daktari anangangana kumwangalia ili kuhakikisha hali yake ni nzuri na salama. Mama yake yuko kando anaweza kuangalia kile ambacho kinaendelea.

Mtoto ameweza kupelekwa hospitalini na amedungwa sindano ambayo imeweza kumweka alama na kufanya damu iweze kutoka kwenye mwili. Ina maana kuwa anahisi uchungu lakini ilibidi adungwe sindano.

Pahali ambapo watoto wadogo au wachanga huwa wanawekwa ili waweze kulala. Daktari huwa anapita kila muda kuweza kuwaangalia jinsi wanavyoendelea, kwa sababu walizaliwa kabla ya miezi yao.

Watoto wameweza kupanga laini na wamevaa barakoa ili waweze kuosha mikono yao iweze kung'ara na waweze kuepuka magonja mbaya ambayo yanaweza kuwadhuru kiafya.

Mama amejifungua mtoto. Ameweka kwenye kifua ili aweze Kupata joto. Daktari anamwonyesha mama jinsi ya kumshika mtoto kichwa ili asiweze kunwumiza shingo anapokuwa na yeye pekee yake.

Mwalimi anafunza wanafunzi jinsi ambavyo wataweza kujenga maisha yao kwa kutumia usafi wa kuosha mkono na waweze kukua na nidhamu nzuri pale ambapo watakua wanafanya mambo mengi na watu wengine.

Mtoto anaoga mkono, kwa ndoo. Anatumia sabuni na maji mengi, ili aweze kuepuka magonjwa mabaya ambayo yanaweza mdhuru kiafya, yanayoletwa na uchafu wa mikono.

Mtu anaosha mikono yake kwa kutumia maji na sabuni kwa wingi. Ni vizuri kuosha mikono ili kutoa uchafu ambao unaweza sababisha maradhi mabaya. Maji machafu humwagika chini na kuenda kwenye mchanga. Ni vizuri kuzingatia usafi wa mikono kila wakati.

Pahala pa kuoshea mkono. Kuna tanki ya maji juu, sabuni na beseni ikiwa na paipu kuonyesha mahali maji chafu hushukia. Mtu huosha mikono yake na kunga'risha pahala hapa.

Mguu umeweza kufura na unahitaji matibabu ya dharura. Hapa daktari ataweza kukuja na kupaka mafuta ambayo yataweza kumsaidia kufanya huu mguu urudi vile ambavyo unastahili kukuwa ilikumwezesha mtu asipate uchungu kwenye mwili au huo mguu.

Vifaa mtu hutumia akiwa anafanya mazoezi au anaendesha baiskeli . huwa zinamsaidia kumkinga akipata ajali na kuanguka asiumie magoti, miguu au kichwa.

Kijana alikimbia akaanguka na akateguka mguu. Daktari anang'ang'ana kumwangalia na kuweka alama ili aweze kujua pahali ambapo ana maumivu ndio wakati anapoanza kumtibu, aweze kujua ni wapi anatibu.

Mvulana huyu amekimbia sana na ameweza kuumiza magoti yake, ndo maana ameweza kuyashika kwa sababu ana maumivu mengi. Ataweza kwenda kwa daktari na kuweza kupatiwa dawa ambayo itaweza kumsaidia kumaliza maumivu hayo.

Mmea wa aloe vera huwa linatumika na watu wengi kwa njia ya matibabu ili kuweza kuwasaidia kutoa maupele kwa uso na pia wengine huwa wanatengeneza na kunywa kwa maji.

Mmea ambao huwa unamea kwenye misitu, bila kupaliliwa na mtu yeyote. Hapa, watu wataalumu huwa wanakuja wachuna, na kwenda kutengeneza kama dawa, na kuwapa wagonjwa ambao wana magonjwa tofauti, na huwa yanatibu.

Mmea ambao huwa unamea kwenye misitu, watu wa kale walikuwa wamezoea kuuchuna, na kuenda nyumbani na kutengeneza dawa, ambayo iliweza kutibu watu wengi magonjwa tofauti kama vile tumbo, kichwa, na saa zingine miguu.

Watu wa kale walikuwa wakitumia mimea ambayo imeweza kukuwa, kwenye mashamba, au kwenye misitu, kuitengeneza kama dawa, na kunywa. Pia walikuwa wanapatia watu wagonjwa, ambao walikuwa wanashindwa kupata matibabu, au kupata dawa za kununua ambazo ni za kisasa.

Mti, umeweza kumea na kutoa matunda, ambao huwa unatumika kutengeneza dawa. Watu wagonjwa huwa wanapatiwa wanakula haya matunda, na yanawasaidia kwa mwili ili kuwapatia nguvu na kuwawezesha kupata nafuu kwa ugonjwa ambao unawasumbua.

Mmea ambao madaktari ambao ni wakiasili huwa wanachuna na kutengeneza dawa. Huu mmea huwa ni muhimu sana kwa jamii ambayo hawapendi kutumia dawa ya kisasa, wanatumia haya matawi kutengeneza au kuyachemshwa na kunywa na wanapona maradhi yao.

Mmea amboa huwa unamea na kusaidia watu ambao ni wagonjwa. Hapa mtu huwa anachuna na kuenda kuchemsha au kukausha na kutengeneza dawa ambayo itaweza kumsaidia ili kuweza kuondoa maumivu ambayo yanamsumbua kwenye mwili.

Kwa shamba au msitu utaweza kupata mimea ambayo huwa inamea bila kupandwa na huwa inatumika kama dawa ili kumtibu mtu maradhi mbalimbali.

Mgomba wa ndizi umeweza kupandwa pahala pazuri. Umemea vizuri na kuna ndizi pia zinaonekana zimetokea. Mkulima huweza kukata na kuenda kukula na familia yake wakati zitakuwa ziko sawa.

Mmea huu umemea kwa muundo mzuri. Ni mti ambao madaktari wa kienyeji hutumia kutengeneza dawa watu ambao wanataka kutumia dawa za kienyeji.

Mmea huu hutumika kama dawa. Watu wa kale ndio walikuwa wanatumia kwa kutengeneza dawa ambapo wanapatwa na maradhi. Walikuwa wakijua kutofautisha mimea mbalimbali ili kujua ni gani inaweza kumtibu mtu.

Mgomba wa ndizi. Ndizi inapokomaa, mkulima hukata na kula na familia yake, au kuipeleka sokoni na kuuza ili aweze kupata fedha za kuendelesha biashara yake.

Mmea huu umeweza kumea vizuri sana, daktari wa miti shamba huwa anauchuna na kuenda kuutengeneza kwa mtindo tofauti ili wagonjwa wanapokuja kumwona aweze kuwapatia na pia aweze kuwaponya.

Miti mingi imeweza kumea kwenye huu msitu. Inaonekana ni msitu mkubwa sana kwa ajili , pia kumeweza kuwa na mimea ambayo huwa inatumika kama dawa na watu ambao wanatumia miti shamba.

Shamba kubwa ambalo mkulima ameweza kupanda mahindi yake na yameweza kukua vizuri na pia kuna mimea ambayo, ya miti shamba umeweza kumea kwa kipekee bila mtu kuupanda.

Mmea ambao hupatikana kwenye misitu huwa unamea bila kupandwa. Watu wa kale ndio walikuwa wanatumia haya majani kutengenezea dawa za kienyeji na kuwapa watu ili waweze kupona magonjwa ambayo yanawasumbua.

Dawa ya kienyeji hutengenezwa kutokana na majani haya. Mtu mwenye maarifa ya majani huchukua na kuenda kuyaunda ili kumpa mtu mwenye anaumwa na pahala fulani.

Msitu huu una miti mirefu, kuna mimea ya aina mingi ambayo imeweza kumea, mojawapo ni huu unaotumiwa kama dawa, watu huwa wanaitumia na kutengeneza kwa mtindo tofauti.

Mmea huu humea kwenye msitu au mashamba ambapo watu hutumia kama dawa. Huwa wanatengeneza na kuwapa wagonjwa ambao wana maumivu ya mwili au tumbo zinawauma.